Wakulima wakivuna viazi kutoka kwenye shamba lenye rutuba wakiwa wameinama wakikusanya viazi kutoka kwenye udongo huku mazingira yakionyesha kijani kibichi na nyumba kadhaa kwa mbali, hali ya mawingu inaonyesha kuwa ni msimu wa baridi au mvua, hii ni shughuli ya kilimo cha biashara ambapo viazi vinaweza kuuzwa sokoni kwa faida.

Mkulima amesimama kalibu na rundo la kabichi za kijani zilizovunwa hivi karibuni. Kabichi hizi ni safi na zenye afya zikionyesha kuwa ni zao la biashara, mazingira ya nyuma ya nyasi ndefu na anga la samawati likionyesha kuwa ni sehemu ya mavuno huu ukiwa ni mfano wa mazao ya biashara ambayo yanalimwa kwa ajili ya kuuzwa nakupata faida.

Wakulima wakivuna mahindi kwenye shamba lenye mimea iliyokuwa ishara ya mwisho ya msimu wa kilimo. Kuna vikapu viwili vilivyojaa mahindi yaliyovunwa na anga lina mawingu likidokeza uwezekano wa mvua. Hii ni taswira halisi ya zao la biashara na mahindi ambayo linalimwa kwa ajili ya kuuza na kupata faida na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Wakulima wanne wakivuna matunda kutoka katika miti ya shambani. Watatu wamevaa ovaroli za kijani na mmoja ana koti jekundu wakikusanya matunda kwenye kreti za plastiki za njano. Mazingira yanayozunguka yana miti mingine ya kijani yakionyesha kuwa ni eneo lenye rutuba na linalofaa kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Wakulima wamekaa chini wakichambua na kupanga kahawa mbichi zenye rangi nyekundu na kijani, zikionyesha hatua tofauti za ukomavu wamezungukwa na magunia na vyombo vya kuhifadhia katika mazingira ya nje yenye kijani kibichi, hii ikiwa ni taswira ya mchakato wa kuvuna na kuchambua kahawa mojawapo ya mazao muhimu ya biashara duniani.

Kundi la wakulima wakichambua kahawa zilizotandazwa juu ya kitambaa kikubwa ardhini, hii ikiwa ni hatua muhimu katika mchakato wa uzalishaji wa kahawa ambapo ubora wa kahawa huangaliwa kabla ya kuchakatwa. Taswira hii inaonyesha nguvu kazi za mikono inayohusika katika kilimo cha kahawa ambalo ni zao maarufu duniani la biashara.

Mkulima akiwa shambani ameshika viazi vilivyovunwa, amevaa shati jeupe na amezungukwa na mimea ya kijani ikionyesha mazingira yenye rutuba, hii ikiwa ni taswira ya uvunaji wa zao la biashara la viazi, ambapo ni miongoni mwa mazao yanayolimwa kwa lengo la kuuza sokoni na kupata faida.

Shamba kubwa na vitunguu vilivyovunwa vikiwa vimefungwa kwenye mifuko ya mechi ya rangi ya zambarau, kuna vyombo vya plastiki vya njano na ndoo nyeupe, na wakulima wachache wanaonekana wakifanya kazi kwa mbali. Hii ni hatua ya kuvuna na kufungasha vitunguu tayari kwa kuuza ambapo mchakato huu ni muhimu katika kilimo cha biashara.

Trekta likivuta tela lililojaza mahindi yaliyokatwa ikifanya kazi ya uvunaji wa mahindi kwenye shamba. Mistari ya mahindi yaliyovunwa inaonekana kwa nyuma ikionyesha hatua ya mwisho ya uzalishaji wa zao la biashara la mahindi. Mahindi ni moja ya zao muhimu la biashara yanayotumika kwa chakuka na lishe za mifugo.

Safu za mimea ya nyanya katika shamba lililotunzwa vizuri ambapo nyanya zipo katika hatua mbalimbali za ukomavu kutoka kijani hadi nyekundu. Zikining'inia kwenye miti yake udongo unaonekana kuwa na rutuba na shamba limeenea hadi nyuma ya mandhari. Hii ikiwa ni taswira halisi ya nyanya kama zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya kuuza sokoni.

Safu za mimea ya nyanya yenye matunda mabichi ya kijani, mimea hiyo imefungwa kwa vigingi, na inaonekana imepandwa katika mazingira yaliyodhibitiwa huenda ni ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, huu ukiwa ni mfano wa kilimo cha biashara ambapo mazao yanalimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida.

Mkulima akichambua na kupanga kahawa mbivu kwa mikono akiziweka kwenye magunia na vyombo vya plastiki, rangi angavu za kahawa zinaonesha kuwa ni kipindi cha mavuno na mazingira yanaashiria shughuli ya uchakataji wa awali wa kahawa . Hii ikiwa ni taswira halisi cha biashara kinachotegemea kazi nyingi za mikono kikielezea umuhimu wa kahawa kama zao la biashara katika nchi nyingi Afrika mashariki.

Mmea wa nyanya ukiwa na matunda mabichi ya kijani ambapo bado yanakuwa kwa mistari na kuna mfumo wa umwagiliaji ardhini, ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa umwagiliaji wa matone, hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinacholenga mazao ya biashara ambayo yanalimwa kwa ajili ya soko na faida ya kiuchumi.

Wakulima wawili wakifanya kazi kwenye bustani yenye mbogamboga zenye afya nzuri haswa kabichi kubwa na mboga za majani, wanaonekana wakichambua au kuvua mimea katika mazingira ya kijani kibichi, hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha mboga kama mazao ya biashara ambapo mazao hulimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa sokoni na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Mmea wa kahawa ukiwa na matunda katika hatua mbalimbali za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu. Mandhari ya nyuma inaoonyesha mimea mingine ya kahawa ikithibitisha kuwa hili ni shamba la kahawa linaloendelea vizuri, hii ni hatua muhimu katika thamani ya kahawa ambapo matunda hukusanywa, kuchambuliwa kuzindikwa ili kupata mbegu za kahawa zinazofaa kutengeneza vinywaji maarufu duniani.

Kilimo cha nyanya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, ambapo mimea ya nyanya imepandwa kwenye mifuko maalumu ya viroba vyenye udongo. Nyanya zimekomaa kwa rangi nyekundu na nyingine bado zikiwa za kijani na mimea imepangwa kwa safu nadhifu juu ya sakafu ya mbao ikionyesha mazingira ya kilimo cha kisasa cha biashara, huu ni mfano wa mazao ya biashara yanayolimwa kwa udhibiti wa hali ya hewa kwa lengo la kupata faida sokoni.

Safu ya vitunguu vyekundu, vilivyovunwa na kupangwa kwa mistari juu ya udongo kwenye shamba. Vitunguu hivyo vimewekwa kwa mpangilio mzuri, huenda ni kwa ajili ya kukausha au kuchakatwa zaidi. Na kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yanayoonekana sambamba na mistari ya vitunguu, pamoja na majani yaliyokatwa na mimea mingine ya kijani. Hii ni taswira ya zao la biashara likiwa katika hatua ya baada ya uvunaji.

Mmea wa kahawa ukiwa na matunda ya kahawa katika hatua mbalimbali za ukomavu baadhi zikiwa za kijani na nyingine nyekundu, zikionyesha viwango tofauti vya kukomaa, hii ni taswira halisi ya zao la biashara kahawa linalolimwa kwa ajili ya kuuza sokoni na kupata faida, ambapo kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara nayo ongoza duniani hasa kwa Afrika mashariki.

Shamba lenye mimea ya nyanya iliyokomaa kwa kijani kibichi; ikiwa imefungwa kwa vigingi vya mbao ili kuisaidia kwenye ukuaji wake, mazao yanaonekana katika hatua mbalimbali za ukuaji ikionesha matunzo bora ya kilimo; hii ikiwa ni taswira ya nyanya kama zao la biashara ambalo lina soko kubwa kutokana na matumizi yake katika mapishi na usindikaji wa chakula.

Mkulima aliyevaa sharti la samawati akivuna matunda ya kahawa kutoka kwenye mmea, kahawa majani ya mmea ni ya kijani kibichi na matunda ya kahawa yana rangi mchanganyiko, nyekundu hadi kijani ikionyesha hatua mbalimbali za ukomaa hii ni taswira ya kilimo halisi cha mazao ya biashara, ambapo kahawa uvunwa kwa ajili ya biashara na hasa kwa kuuzwa nje ya nchi

Wakulima wakivuna viazi kutoka shambani wanafanya kazi kwa pamoja wakivikusanya viazi kutoka ardhini na kuviweka kwenye magunia meupe. Rundo kubwa la viazi limekusanywa tayari likionyesha uzalishaji mkubwa hii ikiwa ni taswira ya mazao ya biashara ambapo viazi hulimwa kwa wingi kwa lengo la kuuza sokoni.

Kundi la wakulima wakivuna mahindi kwenye shamba la wazi ambapo kuna rundo kubwa la mahindi yaliyovunwa mbele, huku wakulima wengine wakifanya kazi na mashine ya mahindi kwa mikono. Mandhari ni ya nje chini ya anga la samawati lenye mawingu machache, hii ikiwa ni taswira halisi ya uvunaji wa mahindi kama zao la biashara ambalo lina mchango mkubwa katika uchumi wa wakulima na viwanda vya chakula.

Magunia makubwa yaliyojaa mihogo iliyovunwa yakiwa yamewekwa ardhini katika mazingira ya wazi huenda ni shambani au eneo la kilimo, mihogo ni zao muhimu na biashara katika maeneo ya kitropiki, hasa kwa sababu ya wingi wa wanga na matumizi yake mbalimbali kama, chakula unga pombe na bidhaa za viwandani hii ni taswira ya kilimo cha mihogo kama zao la biashara ikirushwa uzalishaji mkubwa kwa ajili ya masoko.

Mkulima akiwa shambani akivuna nyanya akiwa na kindoo kilicho jaa nyanya mbichi na zilizoiva huku mimea ya nyanya ikiwa imeungwa mkono na miti na kamba. hii ni taswira ya nyanya kama zao la biashara linalolimwa kwajili ya soko kutokana na mahitaji yake ya kila siku kwenye familia, migahawa na viwanda vya chakula.

Mkulima amesimama kwenye shamba la mahindi lenye mimea mirefu yenye afya; mahindi hayo yana majani makubwa ya kijana na baadhi yanaonyesha masuke yaliyoiva udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na kuna uoto wa kijani chini ya mimea; hii ni taswira ya kilimo cha mahindi kama zao la biashara linalolimwa kwa wingi kwa ajili ya chakula na lishe za mifugo.

Shamba la nyanya lenye matunda katika hatua tofauti za ukomavu kutoka kijani hadi nyekundu, mimea imeshikizwa na vishikizo vya mbao kusaidia ukuaji wa wima na udongo unaonekana umetunzwa vizuri, hii ni taswira kama zao la biashara linaloyumika kwa ajili ya kuuza sokoni na kupata faida.

Migomba yenye kichane kikubwa cha ndizi mbichi kinachoning'inia. Mti huo upo kwenye bustani yenye mimea mingine ya ndizi na miti ya kijani. Huku nyuma kukiwa na ukuta wa mawe, unaoonyesha eneo hilo limepangwa vizuri. Huu mfano halisi la zao la biashara ya ndizi likiwa mojawapo ya zao yanayolimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida.

Wakulima wakikusanya na kuchambua matunda mekundu ya Kahawa yaliyotandazwa juu ya gunia. Wanafanya kazi kwa mikono wakionyesha juhudi za kijamii na kazi za mikono katika kuvuna Kahawa ambayo ni mojawapo ya mazao muhimu ya biashara duniani. Hii ni hatua ya awali kabla ya kusindika kwa kahawa ikionyesha jinsi kilimo cha mazao ya biashara kinavyohusisha jamii nzima.

Wakulima wakivuna vitunguu kwa mikono kwenye shamba, vitunguu vikiwa vimekusanywa kwa wingi ardhini, ikiwa ni ishara ya kilimo cha biashara cha vitunguu, na baadhi ya wakulima wana tumia ndoo kukusanya mazao, mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kilimo yenye uoto wa asili uliokauka ikionyesha kuwa huu ni msimu wa mavuno.

Shamba la papai lililopanga kwa safu kwenye udongo kila miti ukiwa na mapapi mengi mabichi, yakionesha kuwa bado hayajakomaa shamba linaonekana kuwa limetunzwa vizuri likiwa na nafasi ya kutosha kati ya miti kwa ajili ya ukuaji bora, hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha papai zao nalolimwa kwa ajili ya kuuza sokoni na kupata faida.

Wakulima wakivuna vitunguu kwenye shamba la kijani kibichi, huku wengine wakiwa wameshika gunia jeupe na wengine gunia nyekundu, wanaonekana wakiamisha au kupakia mazao hayo; ambapo pembeni kuna magunia mekundu yaliyojaa vitunguu tayari kwa kusafirishwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na milima ikiashiria kuwa kilimo hiki kinafanyika katika mazingira ya asili. Hii ikiwa ni taswira zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya kuuza na kupata faida.

Mkulima akiwa amesimama karibu na rundo kubwa la mahindi yaliyovunwa, yaliyotandazwa juu ya turubai ardhini kwa ajili ya kukaushwa. Kwa nyuma kuna shamba la mahindi yaliyokauka, ishara ya kuwa mavuno yamefanyika hivi karibuni. Anga ni safi, na kuna kivuli cha mti upande wa kushoto, hii ikiwa ni taswira ya kuvuna na kukausha mahindi, moja wapo ya mazao muhimu ya biashara yanayolimwa kwa wingi Tanzania.

Shamba kubwa la nyanya lenye safu za makaashi yaliojaa nyanya zilizoiva ambazo zimevunwa kwa uangalifu na zimewekwa, pembeni ya njia ya udongo kuna mpangilio mzuri wa mavuno na wakulima wachache wanaonekana wakivuna hii ikiwa ni taswira halisi ya zao la biashara inayolimwa kwa ajili ya biashara na faida.

Wakulima kadhaa wakivuna na kuchambua matunda ya kahawa, ambapo wamebeba ndoo kubwa zilizojaa matunda hayo, wakiyamimina kwenye lundo kubwa ardhini. Mandhari ya nyuma inaonesha anga safi, mimea ya kijani na jengo linalofanana na kituo cha usindikaji au sama. Hii ikiwa ni taswira halisi ya mikono inayohitajika katika hatua za awali za uzalishaji wa kahawa. Mojawapo ya mazao muhimu sana Tanzania na Afrika Mashariki.

Wakulima kadhaa wakikusanya maparachichi kwenye makreti ya plastiki ya samawati. Wapo katika mazingira ya kijani wakihusika na uvunaji au uchambuzi wa mazao haswa maparachichi. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha maparachichi ambapo yanavunwa kwa wingi kwa lengo la kuuzwa sokoni. Mazingira ni ya mjini, yanaonyesha kuwa kilimo hiki kinaweza kuwa chanzo kikuu cha kipato kwa jamii husika.

Wakulima wawili wakichunguza mti wa maembe wenye matunda mengi yaliyoiva wanaonekana wakijadili au kuchagua ubora wa maembe, huku mti ukiwa na afya njema na wamejaa matunda madhari ya nyuma inaonyesha mashamba mengine, ikithibitisha kuwa hili ni eneo la kilimo yeye ikiwa ni taswira ya kilimo cha mahindi kama zao la biashara ambapo mazao kulimo kwa wingi kwa ajili ya biashara na si matumizi ya manyumbani pekee.

Mkulima aliyechuchumaa kwenye shamba la mipapai akiwa ameshika mapapai mawili moja la kijani lingine la njano lililoiva, mipapai imemzunguka imejaa matunda ya kijani ikionyesha ni shamba linaloendelea vizuri, mandhari ya kijani na mpangilio wa miti inaonyesha kilimo cha kitaalamu cha biashara.

Watu wakivuna na kuchambua matunda ya kahawa. Matunda haya yamewekwa juu ya mifuko ya plastiki na baadhi ya watu wanachambua kwa kutumia mikono ili kuondoa matunda mabovu au uchafu; kuna magunia makubwa yaliyojaa kahawa, ikionyesha kuwa hii ni shughuli ya kilimo cha biashara cha kiwango kikubwa, hii ikiwa ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa zao la kahawa, zao mojawapo maarufu sana duniani.

Kundi la wakulima wakipanga nakubeba mikungu mikubwa ya ndizi ndizi zimepangwa ardhini kwa makundi na wakulima wanazichukua kwa ajili ya kusafirisha au kuuza, kuna mifuko na vifaa vingine pembeni ikionyesha kuwa eneo hili ni la soko au, cha ukusanyaji wa mazao hii ni mfano halisi wa zao la biashara inayolimwa kwa ajili ya biashara na kipato.

Nyumba ya kuoteshea mazao kwenye safu za mimea ya nyanya inayokuwa kwenye viroba. Mimea hiyo imefungwa na nyuzi kutoka juu, na nyanya zipo katika hatua mbalimbali za kukomaa nyingine zikiwa bado za kijani na zingine zikiwa tayari nyekundu. Huu ni mfano bora wa kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, ambapo mazingira yanadhibitiwa ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Mkulima aliyechuchumaa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao yenye mazao ya nyanya huku akiwa ameshika nyanya nyingi mkononi. Kuna rundo kubwa la nyanya mbele yake zilizowekwa kwenye turubai jeupe, ambapo kwenye shamba kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaopita pembezoni mwa mimea. Hii ikiwa ni ishara ya zao la biashara linalozalishwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Mkulima aliechuchumaa shambani akiwa ameshika viazi vikubwa viwili, huku mbele yake kukiwa na rundo kubwa la viazi vilivyovunwa kwa nyuma kuna mkulima mwengine anaendelea na kazi shambani. Mazingira haya yakionesha shamba la viazi lenye rutuba likiwa na miti na uoto wa kijani hii ikiwa ni taswira halisi ya uvunaji wa mazao ya biashara la viazi ambalo ni miongoni mwa mazao yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni na kupata faida.

Mkulima aliyechuchumaa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao au bustani akihudumia mimea ya nyanya. Nyanya nyingi bado za kijani lakini baadhi zinaanza kuiva na kuwa rangi nyekundu hii ni ishara ya kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara ambapo nyanya ni zao lenye thamani kubwa sokoni kutokana na matumizi yake ya kila siku.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyovunwa vikiwa vimewekwa ardhini; upande wa kushoto kuna mimea ya kijani na kulia kuna mashina yaliyokauka ya vitunguu; hii ni taswira ya uvunaji wa zao la biashara la vitunguu ambayo ni miongoni mwa mazao yanayolimwa sana kwa lengo la kuuza na kupata faida.

Rundo kubwa la viazi vilivyovunwa huku wakulima kadhaa wakifanya kazi shambani kwa nyuma, wanaonekana wakihusika na uvunaji wa viazi katika mazingira ya mjini yenye mashamba ya kijani na miti kwa mbali. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha viazi, ambapo mazao hulimwa kwa wingi kwa lengo la kuuza sokoni na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Wakulima wawili wakivuna matunda ya kahawa kutoka kwenye mmea wa kahawa, mmoja akiwa ameshikiwa kikapu kilichojaa matunda mekundu na mabichi ya kahawa, huku mwingine akichuma moja kwa moja kutoka kwenye mmea. Hii ikiwa ni taswira halisi ya uvunaji wa kahawa, mojawapo ya mazao ya biashara yanayochangia sana kwenye uchumi wa wakulima wadogo na wa kati.

Shamba la mipapai lililopangwa kwa safu nadhifu, kila mti wa papai umebeba mapapai mabichi kwa makundi yakining`inia kwenye mashina. Ardhi imefunikwa na majani na magugu kidogo ikionyesha mazingira ya kilimo cha kijani, hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha biashara ya mapapai ambapo mazao hulimwa kwa wingi kwa lengo la kuuza sokoni na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Shamba la kisasa lenye mistari ya mazao ya kijani yaliyopangwa kwa usahihi, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita katikati ya mistari, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa; mandhari ya nyuma inaonyesha mashamba zaidi, miti, na uzio wa kulinda eneo. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha kisasa, kinacholenga uzalishaji wa mazao ya biashara kwa wingi na kwa ufanisi.

Mkulima amesimama shambani akiwa ameshika pilipili hoho za kijani mikononi mwake, huku magunia mawili makubwa yamejaa pilipili hoho. Na nyuma kuna shamba lenye mimea ya kijani ya miti, ina maandishi “Farm With Fred” na picha ya trekta, ikionyesha kuwa ni sehemu ya kilimo cha kisasa. Huu ni mfano wa zao la biashara, ambapo pilipili hoho hulimwa kwa lengo la kuuza sokoni na kupata faida.

Mkulima akihudumia rundo kubwa na matunda mekundu ya kahawa katika eneo la kuchakata au kuchambua mazao, anatumia koleo kuhamisha matunda hayo huku gunia kubwa lililojaa likiwa pembeni. Hii ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kahawa kuanzia kuvuna hadi kuchambua kabla ya kusindikwa, kahawa ni zao la biashara lenye faida hasa kwenye soko la ndani na la nje.

Wakulima wa kibebe kreti la samawati lililo jaa viazi vilivyo vunwa, wakiwa katikati ya makreti ya plastiki yenye viazi vitamu, makreti hayo niya rangi mbalimbali kama; samawati, kijani, nyekundu na yamepangwa kwa safu juu ya udongo baadhi ya viazi bado vinaonekana ardhini wakionyesha kuwa uvunaji bado unaendelea, hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha viazi vitamu kama zao la biashara ambayo ina thamani kubwa sokoni kwa matumizi ya chakula na usindikaji.

Nyumba ya kuotesha mazao yenye mistari ya mimea iliopangwa kwenye mifuko meupe ya plastiki . wakulima wakionekana kufanya kazi katikati ya mistari hio juu ya mimea. Nyumba hio inamuuundo wa na neti juu ikitoa ulinzi dhidi ya jua kali hii ni taswira ya wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kisasa cha mboga mboga wakitumia mazingira yaliyodhibitiwa ilikuongeza tija na ubora wa mazao.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao au bustani wakichunguza mmea wa nyanya. Nyanya zipo katika hatua ya ukuaji, zikiwa bado za kijani. Wakulima hao wanaonekana wakijadili au kuchunguza maendeleo ya mmea, jambo linaloashiria ushirikiano wa maarifa na mbinu za kilimo. Hii ni taswira ya wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kisasa, chenye lengo la kuongeza tija na ubora wa mazao.

Shamba lenye safu za mimea changa, yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba meusi yamepangwa kwa urefu wa mistari ya mimea, yakiwa na vali ndogo za kijani zinazodhibiti kiasi cha maji kwa kila mmea. Hii ni ishara ya wakulima wanaotumia teknolojia ya kisasa kuboresha uzalishaji na kuhifadhi maji.

Wakulima wanne wakivuna matunda kutoka kwenye mti shambani, watatu wamebao ovaroli za kijani na mmoja koti jekundu, wakikusanya matunda kwenye kreti za plastiki za njano, mazingira yanayozungukwa na miti na mingine ya kijani yakionyesha kuwa eneo hili ni lenye rutuba na linalofaa kwa kilimo cha biashara.

Wakulima wawili, wakitembea kwenye shamba lililojaa kreti za plastiki zenye viazi vitamu vilivyovunwa, kreti hizo za rangi tofauti kama; samawati, kijani na nyekundu na zimetandazwa kwenye udongo uliochimbwa hivi karibuni. Hii ni hatua baada ya uvunaji, ikionyesha mafanikio ya wakulima na maandalizi ya mazao kwa ajili ya soko.

Shamba la papai lenye miti iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, kila mti na matunda ya mapapai ya kijani yaliyokomaa. Mazingira haya yanaonesha kazi ya wakulima waliobobea katika kilimo cha matunda ya biashara ambapo upandaji wa mpangilio huonyesha ufanisi wa mavuno na kurahisisha umwagiliaji.

Shamba iliyopandwa kwa mpangilio mzuri ambapo kuna mimea iliyopangwa kwa safu na kuna mabomba ya mfumo umwagilaji wa motone. Hii ni taswira ya wakulima waliobobea katika kilimo cha kisasa, ambapo kilimo hiki kinapunguza matumizi ya maji kwa kulenga moja kwa moja mizizi ya mimea na kuongeza mavuno kwa kutoa virutubisho kwa usahihi.

Kundi la wakulima wakichambua mazao ya parachichi yaliyowekwa kwenye makreti ya plastiki ya samawati juu ya nyasi, wengine wamesimama na wengine wameinama wakihusika moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ubora wa mazao. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mazingira ya shamba likithibitisha kuwa hii ni sehemu ya uvunaji na maandalizi ya kuuza mazao sokoni.

Nyumba ya kuoteshea mazao kubwa yenye safu za mazao mbalimbali yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Muundo wa nyumba hii umetengenezwa kwa miundo ya chuma na paa la plastiki inayoruhusu mwanga wa jua kupita na kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea. Mazao yanaonekana kuwa ni mboga za majani na ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kilimo cha wakulima wa kisasa.

Safu za mimea michanga ya kijani inayokua kwenye udongo wenye unyevu, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita sambamba mistari ya mimea. hii ni taswira ya wakulima wanaotumia kilimo cha kisasa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone mbinu inayowezesha mimea kupata maji moja kwa moja kwenye mizizi bila kupoteza rasilimali.

Shamba lenye mfumo wa umwagiaji wa matonye, ambapo ni teknolojia ya kisasa inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya matumizi bora ya maji, mabomba yamepangwa katika mistari sambamba ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hii ikiwa ni ishara ya wakulima wanaotumia mbinu ya kisasa ili kuongeza tija bila kupoteza ujasiriamali.

Mkulima akiinama kwenye shamba la nyanya akichunguza au kuvuna matunda, mimea ya nyanya imepandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye udongo na matunda yanaonekana kuwa katika hatua tofauti za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu, hii ni taswira ya mkulima anayejihusisha na kilimo cha kisasa cha mbogamboga kinacholenga soko la ndani au la viwandani.

Trekta ya kijani yenye magurudumu makubwa ya njano na nyeusi ikiwa imesimama kwenye uwanja wa majani, trekta hiyo imeunganishwa na mashine ya kilimo ya kuvuta nyuma inayofanya kazi ya kusafisha nyasi, madhari ya nyuma inaonyesha milima, miti na anga lenye mawingu kiasi ikionyesha mazingira ya kilimo cha mashambani huu ukiwa ni mfano wa mashine bora za kisasa zinazoongeza ufanisi katika kilimo cha mazao au malisho.

Mashine ya kilimo inayotumika kukusanya na kufunga nyasi kuwa marobota, mashine hii ina rangi ya njano na nyeusi ikiwa na fremu ya chuma, magurudumu, minyororo na sehemu ya kushikiwa, nyasi zinaonekana zikiingizwa kwenye mashine huku robota moja la nyasi likiwa tayari tayari limefungwa nyuma, hii ni teknolojia muhimu kwa wakulima wanaohifadhi malisho ya mifugo.

Trekta la samawati likilima kwenye shamba lenye udongo mkavu na mimea michache, trekta hili lina maguludumu makubwa yanayofaa kwa ardhi ngumu, linaendeshwa na mkulima anayefanya kazi ya kuanda udongo, mandhari ya nyuma inaonesha miti ya minazi na ya kijani kibichi inaonesha kuwa hii ni mazingira ya pwani au maeneo yenye joto.

Trekta nyekundu ikifanya kazi shambani, trekta hii inavuta plau inayotumika kutifua udongo kwa maandalizi kabla ya kupanda mazao, mandhari ya nyuma inaonesha shamba lenye mazao ya mahindi na mazingira ya kijani yanadhihirisha kuwa kunashughuli za kilimo zinaendelea kikamilifu. Hii ni taswira ya matumizi ya mashine za kisasa katika kilimo.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu ikifanya kazi shambani. Mashine hii Ina vifaa vya kuchambua udongo vinavyolenga kuvuruga, kupunguza ugumu na kutifua ili kuingiza hewa kwenye udongo kabla ya kupanda mazao. Udongo unaonekana kusambaratika huku mashine ikisonga mbele ikionyesha ufanisi wake katika maandalizi ya shamba.

Mashine ya kilimo inayotumika kusambaza na kugeuza nyasi shambani ili zipate hewa kukauka vizuri, kabla ya kutumika kama chakula cha mifugo. Mashine hiyo ina rangi nyekundu na njano ikiwa na vifaa vya kuchambua nyasi ikiwekwa katika shamba lenye maua ya njano ikionyesha matumizi ya kitenolojia

Trekata jekundu likiwa limeunganishwa na kifaa cha kulimia likifanya kazi ya kulima shamba. Dereva anaendesha trekta hilo huku mashine ikivunja na kugeuza udongo wa shamba kavu likiandaa ardhi kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hizi huongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza muda wa nguvu kazi unaohitajika kulima kwa mkono.

Mashine ndogo ya kulimia ikifanya kazi kwenye bustani, ina rangi nyekundu, tangi jeupe lenye mafuta na mikono ya chuma. Mashine hii inatengeneza mistari safi kati ya mimea, ikilima na kuondoa magugu. Hii ikiwa ni mfano wa mashine ndogo za kilimo zinazofaa kwa bustani au mashamba madogo na husaidia kupunguza kazi za mikono. Pia mashine hii hutumika kutifua udongo kabla ya kupanda.

Mashine ya kulima ardhi ikiwa kazini, visu vyake vinachimba na kutifua udongo, huku injini yake ikiwa na kifuniko cha kinga, tanki la mafuta, na mpini wa kuendeshea. Hii ni mashine ya kilimo inayotumika kuandaa udongo kabla ya kupanda, kwa lengo la kuongeza hewa na kurahisisha upenyezi wa virutubisho.

Treka nyekundu yenye plau ikilima shamba, ambapo huu ni mfano halisi wa mashine za kilimo zinazotumika kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda. Teknolojia hii ni muhimu kwa wakulima wanaotaka kuongeza tija kwa kutumia mashine badala ya kazi za mikono.

Trekta nyekundu ikiwa na plau ya kulima ikiwa kazini shambani , trekta hii inalima ardhi ya kijijini na mandhari ya nyuma inaonesha miti na anga lenye mawingu, huu ukiwa ni mfano halisi wa matumizi ya mashine za kisasa katika maandalizi ya udongo kwa ajili ya kilimo.

Trekta nyekundu ikifanya kazi shambani , trekta hii ina plau inaotumika kulima udongo kwa maandalizi ya kupanda mazao, mandhari ya nyuma inaonesha shamba lenye mimea ya mahindi na mazingira ya kijani yanathibitisha shughuli za kilimo zinazoendelea kwa kikamilifu, pia kuna wakulima wawili waliopo juu ya trekta hilo, hiyo ikiwa ni taswira ya matumizi ya mashine ya kisasa katika kilimo.

Mashine ndogo ya kulimia yenye chapa mbalimbali, mashine hii ni ya rangi nyekundu na nyeusi na ina magurudumu mawili kwa urahisi wa kusukuma na sehemu ya kuchimba ardhi, inatumika kuvuruga na kutifua udongo jambo linaloonekana wazi kutokana na ardhi inayochambuliwa karibu nayo. Hii ni mashine bora kwa wakulima bustani na mashamba madogo wanaotafuta njia ya kisasa ya kuandaa udongo.

Mkulima akitumia mashine ya kulimia, mashine hii ina mwili mwekundu tanki jeupe na mafuta na vipini vya chuma kwa ajili ya kuongoza ,inatumika kuandaa udongo kwa kupasua na kutifua kuufanya ukiwa laini hii ikiwa ni hatua muhimu ya kupanda mazao udongo unaonekana umetayarishwa vizuri na mistari ya kulima inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha mashamba madogo.

Banda la sokoni lenye bidhaa mbalimbali za chakula hasahasa nafaka na kunde zikiwa zimehifadhiwa kwenye magunia makubwa. Kuna maharage, dengu, mahindi, mtama, njugu na mihogo kila kimoja kikiwa na nembo yake. Hii ni taswira ya bidhaa za chakula za msingi zinazotumika katika mapishi ya kila siku na pia zinaweza kuchakatwa na kua bidhaa zenye thamani zaidi.

Watu wakiwa kwenye uwanja wa majani wakihusika katika shughuli za kupanda miti, mmoja wao akiwa ameshika chepe akipanda mche mdogo kwenye eneo lenye udongo wa matope. Kwa nyuma kuna mistari ya miche ya miti iliyopandwa tayari ikionyesha kuwa juhudi za urejesho wa misitu au upandaji wa miti kwa mara ya kwanza. Mazingira haya yanaonyesha umaridadi wa uhifadhi wa mazingira na kilimo cha misitu.

Watu wanne wakiwa kwenye eneo la misitu wakichunguza miche midogo ya miti iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mmoja amechuchumaa akiangalia kwa karibu, na mwingine amesimama akifuatilia kwa makini. Hii ni taswira ya usimamizi wa misitu kwa njia ya kitaalamu ikijumuisha ufuatiliaji wa ukuaji wa miti, uhifadhi wa baionuwai, na urejeshaji wa mazingira yaliyoharibiwa.

Vitalu vya miche ya miti vilivyoandaliwa kwa ustadi miche hiyo imepangwa katika mifuko ya plastiki rangi nyeusi, na imepangwa kwa mistari katika eneo la wazi lililozungukwa na miti na vichaka, baadhi ya miche ina alama za majina na kuna watu wachache wanaonekana wakishughulikia au kuangalia mimea hiyo shughuli hizi zinalenga uhifadhi wa misitu upandaji wa miti na uendelevu raslimali za asili.

Mtu akihudumia miche ya miti katika kitalu kilichoandaliwa vizuri, kilichojaa safu za mimea michanga. Mazingira ya nyuma yanaonyesha uoto mnene una uzio wa mbao, ukithibitisha kuwa hili ni eneo la msitu. Hii ikiwa ni hatua muhimu katika upandaji wa miti hasa kwenye usimamizi endelevu wa misitu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi wa safu nne za mabomba yaliyowekwa kwa mpangilio wa ngazi juu ya fremu ya mbao kila bomba lina mashimo ambayo mimea inakuwa, mabomba yameunganishwa na mfumo wa bomba dogo likionyesha kuwa maji ni virutubisho na vinazunguka ili kulisha mimea moja kwa moja, huu ni mfumo maalufu unaotumia nafasi ndogo na maji kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mizizi ya mimea imesimamishwa kutoka kwenye hifadhi ya kijani juu ya kontena jeusi, mizizi hiyo inaning'inia moja kwa moja ndani ya maji yenye virutubisho, huku kifaa cha kijani kinachoingiza hewa kikionekana ndani ya kontena. Huu ni mfano maarufu mojawapo wa kilimo cha haidroponi ambao unatumia maji badala ya udongo.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo kuna safu za mabomba muepe yaliyochongwa mashimo ambapo mimea na mboga za majani zinaota. Mabomba hayo yameinuliwa juu ya ardhi na maji yenye virutubishi hupita ndani ya mabomba hayo kwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, huku hakuna udongo unaotumika ambapo mimea hupokea virutubishi moja kwa moja kupitia maji yanayozunguka.

Mpangilio wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zimepangwa kwa safu sambamba kwa mvuto maalumu, mimea haijapandwa ardhini bali imeshikiliwa na mfumo wa usambazaji wa maji wenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, mazingira yanaonekana kuwa ya ndani au ya kudhibitiwa yakionesha teknolojia ya kisasa ya kilimo bila udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zinakua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mimea hiyo imepandwa bila kutumia udongo na mizizi yake hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nyumba ya kuoteshea mazao yenye mwanga wa kutosha, ikithibitisha kuwa mimea iko kwenye mazingira yaliyodhibitiwa.

Mpangilio wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea inakua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mimea imepandwa bila udongo, ikitumia maji yenye virutubisho maalumu ambapo muundo wa nyumba hiyo unaonekana wa wazi, ukiwa na paa la plastiki na nguzo za chuma ishara ya mazingira yaliyodhibitiwa kwa uzalishaji bora.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya majani imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo, mabomba hayo yamewekwa juu ya muundo wa chuma na unaunganishwa na tangi moja lenye virutubisho, kuna mfumo wa bomba linalo sambaza maji kwenye mizizi moja kwa moja, ambapo hakuna udongo unaotumika bali mimea inakua kwa kutumia maji pekee yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ndani ya shamba ambapo mimea ya majani imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyoinuliwa bila kutumia udongo. Mizizi ya mimea hiyo hupokea virutubishi moja kwa moja kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba, mpangilio huu unaonyesha matumizi bora ya nafasi na rasilimali na mimea inaonekana kuwa na afya njema.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa bila kutumia udongo. Mimea imepangwa kwenye safu za mabomba meupe yenye mashimo na mizizi yake inaelekezwa moja kwa moja kwenye suluhisho la maji yenye virutubisho. Mfumo huu umatumia nafasi kwa ufanisi mkubwa inayotoa mazingira bora ya ukuaji wa mimea.

Wakulima wawili wakifanya kazi ndani ya nyumba ya kutushia mazao yenye mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambako ndani ya nyumba hiyo kuna mistari ya mimea inayokuwa kwa mpangilio, huku kamba zikisaidia mimea kusimama wima mazingira yanaonekana kudhibitiwa vizuri na wakulima hao wanaonekana wakikagua au kutunza mimea kwa hiyo ukiwa ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya maji badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya majani imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo madogo, mabomba hayo yameinuliwa juu ya ardhi na kushikiliwa na muundo wa chuma yakipitisha maji yaenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hakuna udongo unaotumika bali mimea inakuwa maji yenye virutubisho pekee.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi uliyoandaliwa kwa ustadi ambapo kuna safu kadhaa za mabomba ya plastiki ambapo kila moja lina mashimo ambayo mimea midogo inaota. Mimea inaonekana kuwa ya aina tofauti ikiwa na rangi kama ya kijani na nyekundu, njia hizi zimeweka juu ya fremu za chuma na zimeunganishwa na tangi kubwa lenye lebo ya plasto ambalo lina mfumo wa bomba linalosambaza maji yenye virutubishi.

Mkulima akiwa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao, akishika trei ya miche changa ya mimea, kwa nyuma kuna safu nyingi ya mimea zinayofanana ikionesha kuwa ni mazingira ya kilimo kilichodhibitiwa. Hii ni taswira ya kilimo ya haidroponi ambapo ni mbinu ya kisasa ya wakulima, ambapo mimea hukua bila kutumia udongo ambapo virutubisho hutolewa kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo maalumu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi chini ya kivuli maalumu, kuna mistari ya mabomba meupe ya plastiki yaliyoinuliwa juu ya ardhi na ndani yake kuna mimea ya kijani. Mabomba hayo yana mashimo ambapo mimea imepandwa na mizizi yake hupokea maji na virutubisho moja kwa moja. Mimea inaonekana kuwa na afya njema ikionyesha ufanisi wa mfumo huu wa kilimo bila udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga za majani zinakuwa ndani ya kontena la plastiki bila kutumia udongo, mimea imepandwa juu ya maji yenye virutubisho na kuna ndoo ya plastiki nyeupe chini yenye bomba linalounganisha na kontena huenda ndio chanzo cha virutubisho, muundo huu umejengwa juu ya mbao inayoonyesha njia ya kisasa ya kilimo isiyotumia ardhi kubwa.

Mfumo wa kilimo cha viwandani cha nyanya ambapo nyanya zinaning'inia kwa makundi kutoka kwenye neti iliyowekwa kwenye mfumo wa trei, rangi na nyanya zinatofautiana kutoka kijani hadi nyekundu ilionyesha hatua mbalimbali za ukomavu. Mpangilio huu unatumika kuongeza nafasi na ufanisi katika uzalishaji mkubwa wa nyanya hasa kwa kilimo cha kibiashara kiwanda.

Mashine kubwa ya kuvuna mazao yenye rangi ya njano ikifanya kazi kwenye shamba la nafaka huenda ni mpunga au ngano watu wawii wanaendesha mashine hiyo mmoja yupo ndani ya kabati na mwingine yupo juu ya mashine mazingira ya nyuma, yanaonyesha miti na majengo ya mijini yakionyesha kuwa kilimo hiki kinafanyika katika eneo la mjini, hii ni taswira ya kilimo cha viwandani kinachotumia mashine kubwa na teknolojia ya kisasa kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Banda kubwa la kisasa lenye idadi kubwa ya kuku weupe walio wekwa ndani. Kuku hao wanaonekana wakifugwa kwa wingi katika mazingira yaliyo dhibitiwa wakiwa na mfumo wa chakula na maji ndani ya banda. Kuna taa za umeme na vifaa vya kulishia vyenye rangi nyekundu vinavyo sambaza chakula na maji kwa usawa, hii ikiwa ni mfano wa kilimo cha viwandani cha mifugo kinacholenga uzalishaji mkubwa wa nyama au mayai kwa ufanisi mkubwa.

Nyumba ya kukuza mazao ya kisasa iliyoundwa na plastiki inayoruhusu mwanga kupita, ikiwa na mistari ya mimea ya kijani inayokua moja kwa moja ardhini. Nyumba hii ina muundo wa chuma unaoshikilia paa na inaonyesha mazingira yaliyodhibitiwa kwa kilimo cha kisasa, ambapo hali ya hewa, unyevu, na mwanga huweza kudhibitiwa ili kuongeza mavuno. Huku ikiwa ni mfano wa kilimo cha viwanda, kilimo cha jumla kikubwa kinachotumia teknolojia na mbinu mpya za kisasa.

Kundi kubwa la kuku lililokusanywa katika banda la kisasa. Safu ni ya udongo na kuna vyombo vya chakula vilivyowekwa karibu na kuku. Banda limejengwa kwa mbao na lina madirisha yanayoruhusu mwanga wa asili. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha viwandani cha kuku ambapo wanyama wanafugwa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji wa nyama au mayai kwa kiwango kikubwa.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyovunwa huku mikono miwili ikivichambua. Vitunguu vimewekwa moja kwa moja ardhini na kuna gunia la katani nyuma likiashiria maandalizi ya kupakia au kuuza kwa wingi. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda ambapo mazao huvunwa kwa wingi na kuchakatwa kwa ajili ya masoko makubwa au usindikaji.

Nyumba ya kisasa ya kuoteshea mazao yenye mistari ya mimea ya kijani kibichi inayokua kwa mpangilio, muundo wa nyumba hiyo umetengenezwa kwa plastiki au kioo kinachoruhusu mwanga wa jua kupita na mazingira ya ndani yanadhibitiwa ili kuimarisha ukuaji wa mimea. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani ammbacho hutuma teknolojia kubwa ili kuongeza uzalishaji na ufanisi mkubwa.

Nyumba ya kuotesha mazao ya kisasa inayotumika kwenye kilimo cha viwanda, muundo wake ni wa chuma na paa plastiki inayopitisha mwanga wa jua ndani kuna mistari mimea inayokuwa kwenye vitanda vya udongo huku kamba zikitumika kusaidia mimea kusimama, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita kando ya kila mstari wa mia ikionyesha udhibiti wa maji na virutubisho kwa hiyo ukiwa ni mfano wa kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia ili kuongeza tija.

Mashine ya kilimo ya kisasa yenye rangi ya kijani na kiti cha njano, inafanya kazi kwenye shamba la mazao yaliyoiva huenda ni ngano au mpunga, mashine hiyo ina nembo "NS929" inakata na kukusanya mazao kwa wakati mmoja, ikionyesha kiwango cha juu cha kilimo cha viwanda, ambacho kilimo hiki ni cha kiteknolojia kinachotegemea mashine kubwa kwa uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la mahidi lillilo katika hatua ya kati ya ukuaji, mimea yenye ukijani kibichi na imepangwa kwa mistari, na shamba linaenea hadi mbali kwenye mandhari ya milima na mito pembezoni. Anga ni ya mawingu kiasi ikionyesha mazingira ya kawaida ya kilimo hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha viwandani, ambapo uzalishaji wa mazao hufanyika kwa kiwango kikubwa kwa lengo la kuongeza mavuno na ufanisi wa kiuchumi.

Shamba kubwa la migomba, lenye mikungu mikubwa ya ndizi mbichi, mimea imepangwa kwa safu, imezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi; ardhi inaonekana kufunikwa na majani yaliyokauka na mabaki ya mimea, ishara ya shughuli za kilimo endelevu. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani, ambacho ndizi hulimwa kwa wingi kwa ajili ya soko la biashara, na kutumia mbinu za kisasa na mashine.

Rundo kubwa la vitunguu vya rangi ya kahawia na nyekundu vikiwa vimetandazwa ardhini, mtu mmoja anaonekana akivichambua kwa mkono wakiwa wamevaa bangili nyekundu na amepiga magoti katikati ya vitunguu, hii ni taswira ya kilimo cha viwandani ambapo uzalishaji ni mkubwa na unahitaji nguvu kazi za kuchambua na kupanga mazao baada ya kuvuna.

Kituo cha kuchakata nyanya ambapo wafanyakazi waliovaa sare za samawati na neti za nywele wanachambua na kufunga nyanya kwenye mashine ya kusafirishia. Nyanya zimepangwa kwa mstari na baadhi ya wafanyakazi wanazuia kwenye vyombo maalumu, ambapo mandhari hii ni safi na ya kitaalamu amekionyesha utaratibu wa kisasa wa kuchakata mazao kwa wingi.

Mkulima akiwa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao ni mistari ya mimea yaliyopangwa kwa utaratibu, mimea hiyo imeshikiliwa kwa kamba zinazoning'inia kutoka juu na mkulima anaonekana akitembea katikati ya mistari hiyo akichunguza mimea, hii ni taswira ya kilimo cha viwandani katika mazingira yaliyodhibitiwa ambapo teknolojia hutumika ili kuongeza tija na ubora wa mazao.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa safu nadhifu, mimea inaonekana kuwa imekomaa yenye afya ikionyesha kuwa kilimo hiki kimefanyika kwa ufanisi mkubwa, mandhari ya nyuma inaonyesha miti na uoto asili. Lakini eneo la kijani kibichi maisha ya uzalishaji kiwango kikubwa hii ni taswira ya kilimo cha viwanda ambapo kipimo cha biashara kinacholenga uzalishaji mkubwa wa mazao kwa ajili ya soko.

Rundo kubwa la vitunguu vilivyovunwa vikiwa vimetandazwa ardhini, gunia la katani lipo pembeni na mguu wa mkulima upande wa kushoto. Hii ni ishara ya kilimo cha viwanda ambacho huzalisha kwa wingi kwa ajili ya soko kubwa na matumizi ya viwandani.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia wakiwa ndani ya banda la kisasa, wanafugwa kwa wingi katika nafasi ndogo wakizungukwa na vyombo vya chakula na maji vilivyotundikwa, mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa viwandani unaolenga uzalishaji mkubwa kwa gharama nafuu, kuku wote ni wa aina moja wakionyesha uzalishaji wa kisasa wanaotumia mbegu bora teknolojia ya kulisha.

Ng'ombe walio kwenye mfumo wa kulisha wa viwandani wakiwa ndani ya mabanda yenye vifaa vya chuma vinavyowazuia kusogea wakati wanakula. Kila ng'ombe ana alama ya sikio kwa ajili ya utambuzi na ufuatiliaji. Wanakula kutoka kwenye sehemu ya chakula kilichotengenezwa viwandani, moja wapo ya sifa kuu za kilimo cha kiwandani kinacholenga katika uzalishaji wa nyama, maziwa.

Trekta ya kijani yenye magurudumu ya njano na nyeusi ikilima shamba kubwa kwa kutumia plau ya kisasa, udongo unaonekana ukigeuzwa kwa safu nadhifu na anga ya mbali inaonesha shamba kubwa. Hii ni taswira halisi ya kilimo cha kiwanda kinachotegemea mashine kubwa na teknolijia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Shamba lenye safu za mimea ya kijani kibichi ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, mabomba meusi yamepambwa sambamba na mistari ya mimea ikiwa na viunganishi vya kijani kibichi, mtiririko wa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo endelevu kinachotumia teknolojia ya kisasa ili kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye bustani ambapo kuna bomba jeusi lililolazwa juu ya udongo lililowekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, mfumo huu unalenga uokoaji wa maji katika kupunguza uvukaji au mtirirko usiohitajika huku ukihakikisha maji yanafikia moja kwa moja mzizi ya mimea.

Shamba lililo gawanywa kwa mistari ya mimea yakiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji matone yaliyopangwa sambamba na safu za mimea, mabomba haya hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea yakisaidia kupunguza upotevu wa maji, sehemu moja ya shamba ina mimea ya kijani iliyokuwa vizuri, huku nyingine ikiwa imeendelea kupanda mandhari ya nyuma inaonyesha miti na uwoto wa asili ikithibitisha kuwa shamba hili lipo katika eneo kubwa la kilimo.

Shamba lemye mimea changa ya kijani iliyopandwa kwa safi, kwenye udongo kuna mabomba madogo meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyopangwa kwa usawa yenye mashimo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaolenga kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha moja kwa moja kwenye mizizi

Shamba lenye mistari ya mimea iliyopangwa vizuri, huku mabomba meusi yakiwa yamesambazwa sambamba na kila mstari wa mimea. Mabomba haya yanaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ambapo shamba limezungukwa na uzio na kuna miti na uoto wa asili kwa nyuma, ikionyesha mfumo huu unatumika katika mazingira ya mjini au katika bustani ndogo.

Shamba lenye sapu za mimea changa inayokuwa vizuri kwenye udongo, huku bomba kubwa la umwagiliaji likipita kwa mlalo katikati ya shamba, bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji unaopeleka maji moja kwa moja kwenye mimea, mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga la samawati lenye mawingu ikithibitisha kuwa hili eneo lina hali ya hewa nzuri, hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia kuongeza uzalishaji wa mazao.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye safu za mimea ya pilipili hoho inayokua kwenye vitanda vilivoinuliwa. Mimea imefungwa kwa vijiti kwa msaada inaonekana kuwa katika hali nzuri, ikionesha mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji bora. Kuna bomba jeusi linalopita pembezoni mwa mistari ya mimea, likiashiria uwepo wa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba la mahindi likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa mabomba, ambapo maji yanatoka kupitia kwenye mashimo madogo kupitia bomba kubwa linaloendelea na mistari ya mimea. Maji yanaplekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, jambo linaloonyesha umwagiliaji kwa ufanisi mkubwa, unaolenga upotevu wa maji na kuongeza uzalishaji.

Shamba la bustani lenye mimea ya majani likiwa na mabomba matatu ya maji ya plastiki yanayopita kwa usawa juu ya udongo mwekuundu. Mabomba haya yanaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutiririka kidogokidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Kuna magugu machache yanayoonekana, lakini mimea inaonekana kuwa na afya nzuri, ikionyesha kuwa mfumo huu unafanya kazi vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, kwenye bustani ambapo mabomba madogo yamepangwa kando ya mistari ya mimea na inatoa maji moja kwa moja kwenye kila mizizi ya mimea. Mimea inaoneka kuwa na afya njema kuonyesha mfumo huu unafanyakazi vizuri na hii ni njia bora ya kuhifadhi maji, kupunguza uvujizi na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji shambani unaotumia bomba refu jeupe lenye mashimo madogo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mifereji kati ya mistari ya mimea changa; huu ni mfano wa umwagiliaji wa mitaro, ambapo mfumo huu ni wa jadi unaotumia mvuto wa ardhi kusambaza maji kwenye mizizi ya mimea, ambapo hii ni njia rahisi na ya gharama nafuu, hasa kwa wakulima wadogo.

Banda la kuku wa kisasa wakiwa wengi ndani ya jengo lenye paa la bati, na kuta za bati, pamoja na mbao. Watu wawili waliovaa makoti meupe na buti nyeusi wamesimama katikati ya kuku, wakionekana kufanya ukaguzi au kusimamia shughuli za ufugaji. Kuna vyombo vya chakula na maji vilivyowekwa kwa mpangilio, na sakafu imefunikwa kwa nyasi kavu, ishara ya mazingira yaliyodhibitiwa kwa ufugaji wa kuku wa kisasa.

Wakulima wakihusika katika mbegu ambapo wanaweka miche midogo kwenye sehemu ya udongo kwa utaratibu ardhini, shughuli hii inaonekana kufanyika nje labda kwenye bustani au shamba, hii ikiwa ni hatua ya awali au kilimo ambapo mbegu huandaliwa kwa ajili ya kupandwa baadaye.

Nyumba ya kuendeshea mazao kubwa yenye mistari imea mbegu na mimea changa, muundo wa nyumba hii umetengeneza kwa mifupa ya chuma na paa plastiki inayoruhusu moyo wa kupita likitoa mazingira leo dhibitiwa kwa ukuaji wa mimea, mimea iko katika hatua mbalimbali za ukuaji akionyesha kuwa mbegu zimepandwa kuota na kuelewa hadi kuwa miche bora na kuhamishiwa mashambani, hii ni taswira ya kilimo cha mbegu kwa njia ya kisasa kinacholenga ubora afya na uzalishaji wa miche yenye nguvu.

Shamba lenye mimea michanga liliyopandwa kwa mstari huku mabomba ya umwagiliaji wa matone yakipita sambamba katika kila mstari, udongo umeandaliwa vizuri na mimea inaonekana kuwa katika hatua ya awali ya ukuaji, hii ni taswira ya kilimo cha mbegu aina ya kilimo kinacholenga kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya wakulima wengine au kwa matumizi ya baadae.

Shamba lenye mistari ya miche changa inayoota ardhini ikionekana na mazao ya nafaka kama vile mahindi, upandaji umefanywa kwa mpangilio mzuri ikionesha utaratibu wa kilimo cha mbegu ambacho miche hupandwa kwa ajili ya kuvuna mbegu bora. Hii ni hatua ya mwanzoni ya kilimo cha mbegu ambapo afya ya mimea huamua ubora wa mbegu zitakazopatikana.

Vifaa vidogo vya plastiki vya kupandia vilivojaa miche michanga ya mimea, miche ina majani ya kijani na mashina membamba. Yakionesha hatua za mwanzoni za ukuaji baada ya mbegu kuota, udongo umetumika kama kiungo cha kuoteshea. Na mimea inaonekana kuwa na afya njema, hii ni taswira ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo wakulima huandaa miche bora kwa ajili ya kupandwa au kuuzwa.

Nyumba ya kuoteshea mazao kubwa yenye mistari ya miche midogo inayozungukwa na trei zilizopangwa kwa utaratibu, sakafu ina sehemu zilizofunikwa na plastiki na kuna vifaa kama mashine za kunyunyizia maji. Mwanga wa asili unapita kupitia paa la plastiki lililoshikiliwa na fremu ya chuma. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa ambapo hali ya hewa, unyevu na mwanga kudhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji bora wa miche.

Duka la mbegu na nafaka, lililojaa magunia makubwa yaliyojaa aina mbalimbali za mbegu na nafaka, kama maharage, dengu, mtama, na muhogo; magunia yamepangwa kwa mpangilio mzuri, na nyuma yake kuna rafu zenye lebo za mawe, mta, wimbe, ngaa, muhogo, na muku. Hii ni mfano wa usambazaji wa mbegu za kilimo, hatua muhimu katika mnyororo wa thamani ya kilimo cha mbegu.

Miche ya changa ikichipua kutoka kwenye udongo wenye rutuba ndani ya chombo cha kupandia majani madogo ya kijani yanachomoza juu ya udongo mweusi unaonekana kuwa na unyevu wa kutosha hii ni hatua ya awali ya kuotesha mbegu ikionyesha umuhimu wa mazingira sahihi ya udongo unyevu na mwanga kwa kufanikisha uvutaji wa mbegu.

Shamba la mahindi katika atua ya mwanzo ya ukuaji, mimea michanga ya mahindi imepangwa kwa mistari ya mviringo ikionyesha upandaji wa kitaalamu na udongo uliolimwa vizuri. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu atua ya awali ya kilimo cha kawaida cha mbegu bora kwaajili wakulima wengine au mzunguko wa kilimo unaofuata.

Safu za mimea michanga inayokua kwa nafasi sawa katika kisanduku chenye udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya njema ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji kabla ya kuhamishiwa shambani. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu ambapo ni hatua muhimu ya kilimo inayolenga kuzalisha miche bora kwa lengo la wakulima au bustani za biashara.

Watu kadhaa wakisimama karibu na magunia makubwa meupe yaliyojaa mbegu za njano. Magunia hayo yamepangwa kwa safu ardhini, na watu wanaonekana wakizikagua au kuzipanga. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu ambapo mbegu zinazovunwa huhifadhiwa na kuandaliwa kwa ajili ya kupandwa tena au kuuzwa kwa wakulima wengine.

Nyumba kubwa ya kuoteshea mazao yenye mistari ya mimea ya majani ikikuwa ndani, mimea hiyo imepangwa kwa safu na mpangilio wa kitaalamu ambapo inarangi tofauti za kijani na dhambarau, ikiashiria aina mbalimbali na hatua tofauti za ukuaji, muundo wa nyumba hii inaruhusu mwanga wa jua kupenya jambo muhimu katika ukuajiwa mimea ya mbegu ambapo kilimo cha mbegu ni uzalishaji wa mimea kwa lengo la kupata mbegu bora kwaajili ya kupanda mazao mengine.

Shamba la mimea changa iliyopangwa kwa mistari nadhifu, ikikua kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mtone. Ambapo mabomba meusi yamemewekwa sambamba na safu za mimea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni ishara ya kilimo cha kisasa cha mbegu kinacholenga kuongeza ubora na uzalishaji wa mbegu bora kwa wakulima.

Shamba lenye mistari ya mimea changa inayokua kwa mpangilio mzuri kwenye udongo, kando ya kila mstari kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yanayosaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea inaonekana kuwa katika hatua ya awali ya ukuaji, ikionyesha mazingira yaliyothibitiwa na matunzo ya hali ya juu. Hii ikiwa ni mfano wa kilimo cha mbegu ambapo mimea hulimwa kwa lengo la kuzalisha mbegu bora kwa wakulima wengine.

Safu yenye miche midogo ya kijani kibichi, inayochipuka kutoka kwenye udongo. Miche hiyo imepangwa kwa usawa katika nafasi maalumu, ikionesha hatua za mwanzo katika kilimo cha mbegu. Hii ni sehemu ya kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huoteshwa katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji mzuri kabla ya kuhamishiwa shambani.

Shamba la mistari mimea changa inayota kwenye udongo, huku mfumo wa wagombea wa umwagiliaji wa matone akipita sambamba na kila mstari, huu ukiwa ni mfumo bora wa kilimo cha mbegu ambapo hii ni hatua ya awali ya uzalishaji wa mbegu bora ambapo mimea hulelewa kwa uangalifu ili kutoa mbegu zenye ubora wa juu kwa wakulima wengine.

Safu za vikopo vidogo vilivyojaa udongo kila kimoja kikiwa na miche changa inayoota, vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza karibu na dirisha lenye pazia likionyesha kuwa ni mazingira ya ndani yanayotumika kuanzisha mimea kabla ya kuhamishiwa shambani, hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo cha mbegu inayowezesha udhibiti wa hali ya hewa, mwanga na unyevu kwa ajili ya ukuaji bora wa mbegu.

Vibakuli vya kupandia vilivyowekwa kwenye trei moja, kila kibakuli kikiwa na udongo na mche mchanga wenye majani ya kijani. Miche hiyo inaonekana kuwa katika hatua awali ya ukuaji, ikikua ndani ya nyumba inayopitisha mwanga wa asili. Hii ikiwa ni taswira ya kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huoteshwa kwa uangalifu kabla ya kuhamishiwa mashambani.

Mnyama wa porini mwenye manyoa meusi huenda ni ngedere akiwa na eneo la kijivu lenye madoa ya kuzunguka shingo na uso, yuko katika mazingira ya asili yenye majani mabichi ikiashiria kuwa yuko kwenye makazi yake ya kawaida. Mnyama huyo anaonekana kuwa katika hali ya utulivu na hii inaonyesha taswira halisi ya maisha ya wanyama porini katika mazingira yao ya asili.